Shaba la ukulima unaoandaliwa kwa uzao wa mazao . Udongo umepangwa katikamistari ya miinuko huu nafasi ya katikati zikiwa na mifereji ya umwagiliaji yaliyojaa maji. Mandhari ya nyuma inaoneysha miti, nyumba na uoto wa asili ikiashiria kwamba eneo hili linaandaliwa kwa shughui za kilimo za kisasa zeye utegemezi wa mfumo wa umwagiliaji wa maji.